Nimashabiki wengi wakionekana wameketi kwenye banda lao. Mashabiki hawa ni wa Kenya kwa kuwa wamebeba bandera za Kenya huku wakiwa wamevalia sare rasmi za mchezo huo. Kati ya hao mashabiki ni wanaume na wake, huku wakishabikia nchi yao kwa moyo.

Ni kinyang'anyiro dhidi ya timu hasimu mbili za nchini humu. Wachezaji wanaonekana wakitosana uwanjani wakicheza mchezo wa soka. Kuna wachezaji waliovalia sare za manjano na wengine wakiwa na sare za kijani. Uwanjani twaiona halaiki ya watu ikija kushuhudia mchezo huu.

Ni wadumu wa serikali wakiwemo, wanawake na wanaume, wakiwa tayari kuhuwahudumia wakenya na kuwasajili katika vitengo tofauti tofauti humu nchini. Kazi yao ni muhimu kwa kuwa, wanahakikisha kila mkenya amepata huduma.

Ni bomba la maji masafi. Bomba hili laonekana lilikuwa limebomoka na ikabidi limetengenezwa ili wakaazi waishiko kule chini wamepata maji. Bomba hili lina umuhimu sana kwa maisha ya binadamu kwa sababu maji ni uhai.

Vitambulisho vingi vipo tayari kukusanywa na wenyewe. Vitambulisho ni stakabadhi vinavyodhihirisha kuwa wewe ni mkenya na wewe sio mtu wa kutoka nchi nyingine. Kitambulisho ni stakabadhi muhimu kwa kuwa kinakubalika katika sehemu zote za serikali hata sehemu zisizo za serikali. Ni stakabadhi ambayo yafaa kila mkenya aliyehitimu umri wa miaka kumi na nane awe nayo.

Halaiki ya watu wakiwa wameketi chini ya mahema wakingoja kuhudumiwa. Wahudumu wamevalia sare rasmi za kazi na mbele yao kuna vifaa tofauti, ambavyo wanatumia kuwasaidia wananchi hawa.

Ni wakenya, wanaonekana wakitabasamu wakiwa wanaishabikia timu yao wanayoipenda ya raga. Wakenya hawa wamevalia sare rasmi za mchezo huo, huku mmoja wao akiwa amejipaka rangi za nchi yao. Mwingine naye amevalia kitambara kwenye kichwa, kilicho na rangi za nchi yao ya Kenya.

Ni wachezaji wa kike wa mpira wa vikapu. Wanaonekana wakitumia nguvu nyingi sana, ili waweze kumiliki mpira huo, na mwingine anaonekana kutumia nguvu ili kumzuia asisonge. Mchezo wa kikapu kwa asilia ya wakike ni mchezo mzuri kwa kuwa unahitaji uwe na nguvu nyingi sana mwilini.

Ni mashabiki wa mchezo fulani humu nchini. Wengine wamevalia bendera za Kenya, wengine wakiwa wamevaa sare zilizo na bendera ya Kenya, na wengine ana kitambara kilicho na bendera ya Kenya. kuna wengine wamebea vitu vya kupuliza almaarufu, vuvuzela, huku wakiishabikia timu yake. Timu yao hii, huenda ikawa ni ya raga.

Wachezaji wapo uwanjani huku wakimenyana katika kinyang'anyiro. Kule nyuma kuna mashabiki waliojaa ili kushuhudia michuano baina ya timu hizi mbili. Kuna mpira ulio katikati mwa kiwanja na pia kuna mwamuzi amesimama hapo akiangalia kwa ukali sana.

Mwanaume amevalia kofia nyekundu, barakoa na koti jeusi, akitafuta ushauri kwa mwanadada aliyevalia barakoa jeusi, sweta nyeusi na shati lenye nembo nyekundu.

Aliyekua rais wa taifa la Kenya akiwa na mazungumzo na majaji watatu wa mahakama kuu ya humu nchini, wakiwa wakinong'onezana kuhusu mambo ya sheria ili kuhakikisha sheria inafuatwa iwezekanavyo.

Ni sehemu ya kujuzwa kuhusu huduma zilizomo katika serikali ya Kenya. Nawaona wafanyikazi wa serikali wakiwa wameketi chini, wakiwahudumia Wakenya na kuwaeleza mambo ambayo wanahitaji kujua kuhusu huduma zinazopatikana hapa.

Tarakilishi hili inatuonyesha fomu ambayo inatumika kujisajili katika kitendo kipatanacho na mkopo. Kitendo hicho kinapatiana mkopo kwa wafanyibiashara wadogo ili kuwasaidia kuanzisha biashara zao. Ni vyema sana ukijisajili ili uwe na uwezo wa kupata mkopo katika kitengo hiki.

Hili ni kapu la plastiki la kukusanya takataka kwenye nyumba. Ina umuhimu ya kwamba badala ya kurusha rusha takataka kila mahali, unakusanya na kuweka humu ndani ili uweze kuchoma au kuyatupa katika sehemu inayohitajika baada ya kukusanya.

Binadamu watatu wakiwa na furaha wakitabasamu huku wawili wakiwa wamechora rangi ya nchi ya Kenya kwenye sura zao na nembo ya taifa, mmoja ni mweusi amevalia miwani kwenye macho yake na shati nyeupe.

Wingu kuu limetanda angani lakini halikuwazuia mashabiki hawa kuenda kushabikia timu yao. Mashabiki hawa wake kwa waume waonekana walijitokeza kwa wingi sana ili kuhakikisha timu yao imetwaa ushindi. Ni mashabiki wa timu ya Kenya.

Ni shangwe vifijo na nderemo. Raha iliyoje katika wakenya hawa wakiyafurahia maisha yao. Yaonekana kuna ushindi mkubwa walioupata au ni raha au kuna kufurahia kuwa wakenya katika mashindano ya raga.

Ni mashabiki wengi wa mchezo wanaonekana wakihudhuria hafla ya mchezo unakaa wa raga. Mashabiki hawa wamejitolea kwa wengi wake kwa waume, huku wakiwa wamevalia sare rasmi za mchezo huo na mwingine akiwa amejifunga bendera ya Kenya kuwashiria uzalendo wake katika kushabikia timu yake anayoipenda ya raga.

Ni uwanjani ambako kumejaa wahalaiki ya mashabiki wakiwa wamejitolea kushabikia timu yao wanayoipenda huku mbele kuna mmoja amevalia shati nyeupe na mwingine mwenye shati la madoadoa. Kuna mwingine amevalia shati nyeupe na kofia nyekundu.

Hivi ni vitambulisho, almaarufu vipande. Kitambulisho ni stakabadhi muhimu ambacho kila Mkenya aliyehitimu umri wa miaka kumi na nane anahitaji kuwa nacho. Kitambulisho kinapatikana katika kituo ambacho chaitwa Huduma Centre katika kila jimbo nchini Kenya.

Ni mashabiki wanne wa kike wanaonekana wakishabikia timu moja ya humu nchini, timu ya Gor Mahia, wanadada hawa wamevalia sare rasmi za timu hiyo zenye rangi ya kijani na nyeupe, wanaonekana ya kwamba wanaenda kwenye uwanja wa mpira kuishabikia timu yao.

NI taka zilizotupwa kando ya barabara, kuna aina tofauti tofauti ya taka hizi, kuna makaratasi ya aina ya nailoni na kuna makaratasi mengine ya rangi tofauti tofauti. Taka hizi zinazidisha uchafuzi wa mazingira.

Wananchi wameketi nje ya kituo cha kutoza huduma, na kuna wengine wamesimama, wakingoja milango ifunguliwe, ili waweze kupata huduma hizi za serikali. Huduma za serikali zinapatikana katika kila majimbo humu nchini Kenya.

Ni uwanja wa mashindano ya riadha, Kuna mashabiki wengi wameketi chini huku wakiyashuhudia mashindano haya. Huku, wachezaji pia nao wakijiandaa katika mbio tofauti tofauti katika uwanja huu. Mashindano ya riadha yana umuhimu sana katika maisha ya Wakenya kwa kuwatuliza roho na mwili na mnaposhinda, mnashabikia watu wenu.

Kuna usajili unaendela hapa. Mhudumu mmoja amekalia kiti cha samawati huku akiandika kwenye meza na mwingine aonekana akiangalia kwenye karatasi hili huenda ikawa anapatiana maagizo ya jinsi anavyotaka maelezo yake yawekwe. Kuna mwanadada anayachunguza makaratasi yake kuonyesha kwamba anataka mambo yake yaende shwari.

Sehemu hii ni ya mapokezi na pia ni sehemu ya kujuzwa kuhusu huduma zinazopatikana humu nchini Kenya. Twawaona wafanyikazi wa serikali wawili wa kike wakiwa wameketi hapo wakingoja kuwahudumia wakenya ili wapate ujumbe kuhusu huduma hizo.

Mashabiki wengi wenye jinsia tofauti tofauti wa kike na wa kiume wamevalia sare rasmi za mchezo wakishabikia timu yao. Wanaonekana wakiwa na furaha huku wakibeba mikono yao juu wakionyesha mapenzi yao kwa mchezo huu wa soka.

Ni mbwembwe, shangwe na nderemo pale washabiki wanaposhabikia timu yao na kutua ushindi. Wakenya hao wanaonekana wakiwa na raha wakifurahia ushindi wa timu yao baada ya kuipiga timu pinzani. Wakenya hawa wana raha sana.

Ni mashabiki wa mchezo wa raga, wanaonekana wakitabasamu huku wakiwa na raha moyoni mwao. Kuna aina tofauti ya mashabiki hapa, kuna wakenya weusi, na kuna wazungu pia. Mashabiki wa raga, wana mbwembwe, wana raha, na ni watu unaoweza taka kushirikiaani nao.

Wachezaji wamevalia sare rasmi za mchezo wa kikapu. Ni wachezaji wa kike. Kuna mmoja ametengeneza nywele iliyo na rangi ya dhahabu na wengine wakiwa wamenyoa zao. Kule pembeni kuna mashabiki wanaowashabikia wachezaji hawa.

Pasipoti ni stakabadhi muhimu inayotumika katika usafiri wa humu nchini na nje ya nchi. Ni stakabadhi ambayo husalimishwa katika kituo cha usafiri wa ndege, reli au barabara katika mipaka yetu unapoenda katika nchi ya Uganda, Tanzania, Somalia au nchi yeyote ile.

Ni kituo cha kupata huduma nchini Kenya. Kuna wafanyikazi ambao wanaonekana wameketi mbele ya tarakilishi na kuna mmoja amesimama mbele yao ambaye anaonekana kuwa mteja na kuna mwingine ambaye ameketi kule kwenye chumba la kioo akiwa ni mhudumu mwingine, labda ikawa ni mkubwa wao wote.

Ni mashabiki wa timu ya raga ya nchi moja kule barani Afrika iitwayo Kenya. Wamevalia mavazi yenye rangi za nchi hiyo huku kukiwa na mzungu mmoja akiwa amevalia kofia na miwani na shati jeusi.

Twamuona mhudumu akiwatembeza wageni katika kituo kitoacho huduma. Anajizatiti kueleza mambo ambayo hufanyika hapo ili wapate kujua ni nini haswa kinachoendelea wakati wanapowahudumia wakenya.

Ni rais wa Kenya akiwa pamoja na mkuu wa sheria. Yaonekana yakwamba walikuwa kwenye hafla ya kitaifa, huku wakiondoka kwa pamoja wakienda katika sehemu zao za kutulia au mankuli. Rais wa Kenya aonekana tabasamu akiwa pamoja na mkuu wa sheria.

Ni aliyekuwa rais la taifa la Kenya, huku kiambatana na mkewe. Anaonekana akiibeba bibilia juu kuashiria ya kwamba, anachukua kiapo ili aongoze taifa la Kenya. Kando yake pia kuna mkuu wa sheria ambaye ako karibu na yeye.